Picha inaonyesha daktari iliyovaa barakoa na nguo za madaktari, akiwa ndani ya hospitalini. Kando yake kuna madawa mingi sana .

Hapo naona daktari wawili wakitibu mgonjwa ambaye amelala kitanda. Wakiong'oa meno na daktari wamevaa gloves na barakoa na miwani.

Picha inaonyesha kijana ambaye amelala ndani ya hospitalini. Alilalia kitanda ya mgonjwa. Kijana imewekwa bandeji kwa kichwa yake na mkono. Kando yake kuna sahani na kikombe.

Hapo naona ni daktari wawili ambao wamevaa barakoa na glovesi wanatoa meno ya mgonjwa ambaye amelala kwa kitanda yake.

Naona dawa ya rangi nyekundu iliyomwagika juu ya meza na chupa ya rangi nyeusi na kando kuna msitari mdogo na kifuniko ya dawa.

Naona mama mmoja mjamzito amelala chini. Daktari anajaribu kutoa mtoto. Wamama wawili wameketi chini. Pia kuna mzee kando. Mazingira ni safi sana. Miti zilimea.

Msichana ambaye ameshika mtoto yake mdogo. Amelalia kitanda ya mgonjwa. Ako ndani ya hospitalini. Juu yake kuna shandarua imefungwa.

Naona daktari wawili ambao wako ndani ya hospitalini, wamevaa nguo rangi nyeupe, mmoja amebeba mzigo, chini kuna makiti.

Picha inaonyesha moto, nyumba imechomeka, moshi zinatoka juu ya nyumba mingi sana.

Picha inaonyesha watu waliosimama mitungi mengi sana na gari aina ya miguu moja vile kuna majengo.

Hapo naona daktari karibu nne ambayo ako ndani ya hospitalini, mmoja ameketi wawili wanaangalia mgonjwa mdomo yake. Mgonjwa anang'oa meno wasichana wawili wamekketi chini chini kumeekwa ndoo.

Hapo naona daktari ambayo anangoa meno na mgonjwa ambaye amelala kitanda ya wagonjwa daktari amevaa miwani na barakoa.

Picha inaonyesha machupa mengi sana ambayo imewekwa juu ya meza. Vile kuna vitabu imewekwa juu ya meza huku kuna dirisha.

Hapo naona gari iliyokwama kwa barabarani na maji mingi sana. Kando kuna watu wamesimama na huku kuna gari ingine iliyokwama.

Naona watu watatu, vijana mmoja na wasichana wawili ambao wameketi chini. Nyuma kuna ukuta. Chini kuna sahani chenye.

Hapo naona daktari akiwa ndani ya hospitalini amevaa nguo ya madaktari. Kando yake, kuna kitanda ya kulalisha wagonjwa.

Naona msichana mmoja ameketi chini akichota maji kutoka mfereji. Chini ameweka beseni karibu ameanikwa nguo, nyuma kuna mabati, karibu kuna miti ziliomea.

Picha inaonyesha mama na mtoto wake akiwa ameketi kwa kitanda ya hospitali. Mama anakaa kama mama aliyozaa.

Picha inaonyesha dawa aina ya Polio dawa hii inatumiwa kutibu watoto wadogo chini ya miaka tano. Dawa hii inasaidia watoto sana naona dawa kwa juu ya meza.

Hapo naona mlingoti ya stima na mtu amesimama chini yake. Kuna miti imemea kando nzuri sana, kuna maandishi imeandikwa.

Hapo naona daktari ya meno akiongoa meno ya mgonjwa. Kando yake kuna kiti. Daktari ameshika ile ya kuongoa meno.

Naona manyata imejengwa msitu mbele kuna kiti, mtungi na mazingira safi sana karibu kuna misitu imemea.

Picha inaonyesha daktari iliyobeba Polio, huku ikitembea ndani ya maji mengi sana, na daktari amevaa viatu aina ya gumboot

naona msichana amaye ameketi chini daktari anadunga shindano karibu kuna viti na meza ya kuweka dawa msichana amevaa barakoa

Hapo naona madaktari wawili wakiwa ndani ya hospitalini vile kuna makitanda ya kulalisha watoto wadogo.

Hapo naona watu wengi kwa laini wakishika makaratasi ambayo wana maandishi na kitu na kitu ingine mbele yao wakisimama chini ya nyumba.

Picha inaonyesha magari wawili iliyo gongana kwa barabarani. Moja ndani ya barabarani, mwingine kando ya barabarani. Watu walijaa, na mahali hii inakaa kama ajali iliyotendeka hapa.

Huyu ni mama na mtoto yake mdogo, amevalisha mtoto vizuri. Amelalia kitanda ya wagonjwa. Mama ako ndani ya hospitalini.

picha inaonyesha maji nyingi sana kwa barabarani nokama iliyosababishwa na mva nyng sana , naona magari.

Picha inaonyesha daktari ambaye anatibu mtoto mdogo mchanga ,wakiwa ndani ya hospitalini vile kuna....

Picha inaonyesha mgonjwa na wauguzi wawili, waking'oa meno ya mgonjwa. Mmoja alisimama mwingine alikaa na mgonjwa alala kwa kitanda yake.

Picha inaonyesha watu wanne ambayo naosha mkono, wawili wamesimama nyuma, na wamevaa barakoa.

Hapo naona mtoto mdogo mgonjwa analia. Daktari anadunga mtoto. Amevaa gloves .